Mwanamke aliyevalia barakoa akimchoma sindano mwanamke mwingine ambaye pia yeye amevaa barakoa, huku wengine wakisubiri kwenye hema nyeupe hapo kando.

Chati inayoonyesha njia ya kuzuia ugonjwa uitwao malaria. Ina picha ya mwanamke na watoto wake wakiwa wamelala kwenye godoro lilofunikwa kwa chandarua.

Maduka mengi ambayo yamezungukwa na watu wengi, wote wakiwa wamevaa barakoa. Kuna mwanaume ambaye anatumia mashine kuosha mikono akiwa ameikanyaga hapo chini, ili iweze kutoa maji.

Tangazo la kidigitali linalo zungumzia kinga ya watu wazima kupata malaria wa kupata chanjo na kulala chini ya chandarua na pia kuwa na kinga ya pakiti.

Wanawake watatu wameketi wakiwa wamezunguka meza, na wote wamevaa barakoa. Wawili wako pande moja na mmoja ako pande nyingine akiwa amembeba mtoto mgongoni. Wanawake wawili wa upande mmoja , mmoja yuko kwenye simu yake na mwingine anaandika maelezo chini kwenye kitabu.

Katika chumba cha hospitali chenye vifaa vya kutosha, na pia tunaona mgonjwa amelazwa kitandani, na daktari anayemhudumia akiwa amevaa nguo za kujikinga.

Madaktari watatu waliovalia mavazi ya kujikinga wanakaribia kuanza kufanya upasuaji. Wawili wako kwenye majadilianao ya kina, huku mmoja akitayarisha zana zao. Tunaweza kuona mashine tofauti na mkono unaoongoza taa juu yao.

Kundi la madktari wa upasuaji katika chumba cha upasuaji wakifanya upasuaji. Wote wamevaa mavazi ya kinga kutoka kichwa hadi miguuni wakifunika nywele, pua na barakoa na pia wamevaa glovu zinginezo. Wako watano kwa jumla, watatu wakifanya kazi na wawili wakitazama.

Kundi la madaktari wamekusanyika katika chumba cha upasuaji wakifanya kazi kwa pamoja kwa upasuaji unaoendelea. Tuna mgonjwa na akona madaktari wawili wanaomshughulikia na wengine wako kando wakijadili kitu.

Kliniki inayotembea ambayo inakusudiwa kutoa huduma za afya imeegeshwa na iko tayari kutoa huduma. Kando yake tuna wanawake wawili ambao wana furaha na tabasamu kubwa kwenye nyuso zao.

Kuna lori kubwa ya hospitali yenye imesimama kwa uwanja mkubwa na nyuma kuna mtazamo mzuri wa adha na milima. Mbele ya lori kuna watu wawili wamekaa na nje ya lori kuna msichana ambaye anavuta meza kando ya mti.

Kliniki inayotembea ambayo imekusudiwa kufikia afya ya jamii imeegeshwa na iko tayari kutoa huduma zake, tuna watu wanaoweka meza na viti, ili kuanza kuhudumia wagonjwa.

Mwanamke aliyevaa barakoa akiwa na wasichana wawili waliovalia sare za za shule zenye rangi ya kijani, wameshika suruali na pakiti ya pedi za usafi wakiwa na tabasamu kubwa.

Lori kubwa linalotoa huduma za afya ya jamii na uhamasishaji. Lina chapa nzuri la jina la mfadhili na huduma wanazotoa zinazohusika na saratani tofauti.

Wanawake watatu ambao wako kwenye misheni ya kufikia afya ya jamii, wamesimama kando ya hema ambalo lina bango kubwa linaloonyesha tukio na huduma wanazotoa hiyo siku.

Gari aina ya nissan lililoegeshwa chini ya mti na kando yake tunaona kesi mbili vya kuhifadhi na tanki ndogo la maji. Mbele tuna lori ndogo ya kubeba mizigo, ambalo limeegeshwa chini ya kivuli.

Mwanamke ambaye amevaa shati ya kijani kibichi lenye maandiko "Mtu wa Kujitolea wa Afya ya Jamii" amebeba mtoto wakiangalia upande wa kando

Kundi kubwa la watu wa rika zote, na wakiwemo wanaume, wanawake na watoto. Wanawake wao wamevalia hijabu na kufunika nywele zao na watoto wamevaa shati nyekundu zenye maandishi mgongoni wakitembea kando ya bahari.

Mwanaume mwenye ndevu amefungua mdomo wazi. Meno yanaonekana na kwenye taya ya chini akona mwanya. Ameshika kijiti ambacho anatumia kusugua nayo meno yake.

Mwanamke mwenye tabasamu kubwa na nzuri sana na meno meupe yanayong'aa. Amepaka rangi nyekundu kwenye mdomo wake. Tunaweza tu kuona nusu ya uso wake ikiwa ni pamoja na pua.

Mwanamke aliye na tabasamu kubwa kando ya daktari wake ambaye amevaa koti nyeupe na glavu. Wote wawili wameshika picha ya X-Ray ya mdomo wa mgonjwa inayoonyesha meno yake na vitu zingine.

Mwanamke mweusi ambaye ana tabasamu kubwa sana usoni, huku akionyesha meno yake meupe yenye afya na ni safi, ambayo ni ishara ya afya njema ya meno.

Mgonjwa akiwa anachunguzwa meno na daktari wa meno. Daktari wa meno amevaa glavu na anatumia kioo ndogo kutazama mdomo wa mgonjwa, ameushika mdomo wake wazi kwa mikono yake.

Picha ya mdomo ambayo iko wazi kabisa, na kuonyesha meno meupe, ambayo ni kama yanaoshwa, na daktari wa meno, kuna bomba ndogo ya maji, ya, kijani kibichi, ambayo inanyunyizia meno maji, au pia inaweza kuwa dawa, ilikuisafisha, meno.

Mdomo ulio wazi, upande mmoja ukiwa mzuri na unang'aa sana, na upande mwingine ukiwa mchafu sana. Hii ni kuonyesha tofauti, kati ya meno safi na meno ambayo ni machafu.

Nyumba ambayo iko katika hali mbaya sana, ikiwa na madirisha ambayo yamevunjika. Imesimama kwenye eneo au uwanja ambao umejaa maji na kufurika. Kuna nyumba mbili ndogo kando ya hii nyumba.

Eneo la makaazi lenye nyumba zilizotengenezwa kwa mabati imefurika. Nyumba zimejaa maji machafu. Tunaona watu wakijaribu kusaidiana na wengine wapo juu ya majengo. Wengine wanatumia boti kuweza kusaidia.

Eneo la maduka lililofurika na watu wengi kusimama pembeni kukwepa kuingia ndani ya maji. Ndani ya maji tunaona wanaume wawili wakimsaidia bibi kizee kupita majini kwa usalama.

Tuko katika hali ya dharura tukiwaona watu wawili wamevaa nguo za kujikinga, wakitoka pahala panakaa hoteli. Mmoja wao anamsukuma mgonjwa na mwingine akimfuata nyuma. Kwa umbali tunawaona watu wamesimama wakiangalia kinachoendelea.

Wanaume watatu waliovalia sare za msalaba mwekundu na pia gambuti wakiwa katikati ya eneo iliyofurika maji wakijaribu kumwokoa mtu aliyekwama juu ya mti akikwepa maji.

Ghorofa mbili kubwa lakini moja limebomoka na kuanguka na kujiashilia kwa hilo lingine. Imesababisha uharibifu mkubwa wa mali nje na ndani ya ghorofa. Ikiwa ni pamoja na gari jeusi ambalo limeangukiwa na mawe na chuma na uchafu mwingine kila mahali.

Chini ya maji ambapo tunaweza kuona viumbe mbalimbali ikiwemo mimea na wanyama wanaostawi ndani ya maji. Tuna aina mbalimbali ya samaki ambao wanaogelea na pia aina mbalimbali za mimea pamoja na miamba na miamba ya matumbawe.

Furushi la karatasi ya tishu iliyoshikiliwa kwa mkono na mtu mweusi na nyuma ni sakafu ya mbao ambayo ni rang ya kahawia.

Mkusanyiko wa aina mbali mbali za matunda, mboga na nafaka katika onyesho lililopangwa vizuri. Tunaweza kuona zabibu, machungwa, mapaipai, tufaha na mengineo yakiwa yanaonekana vizuri sana.

Madaktari wa upasuaji umevaa nguo za kujikinga kutoka kichwani hadi miguuni. Tuna taa kubwa juu na mashine pande zote zinazosaidia na utaratibu. Kuna skrini kubwa iko mbele ya madaktari ambayo wanaweza kuona kile wanachokifanya.

Eneo la nje ya hospitali ndogo ambalo wanapokea wagonjwa wanaoitaji msaada. Kuna kitanda nyeusi upande wa ukuta na kuna chati kadhaa zinazoonyesha habari tofauti. Pia tunaweza kuona mlango na dirisha zilizofunguliwa.

Kitoroli cha hospitali, ambacho kina vyumba tofauti, vya vifaa vya matibabu, na dawa tofauti. Inaweza kutumika kusambaza chakula pia. Ina mapipa pembeni, ya kukusanya vifaa vya matibabu vilivyotumika na taka.

Chumba ambacho hutumika kwa uchunguzi wa wagonjwa. Tuna kitanda cha matibabu ambacho kinaweza kuegemezwa na pia hapo kando kuna hatua za kumsaidia mgonjwa kupanda kwenye kitanda.

Tunaona kifaa ambacho hutumika kupima shinikizo la damu likiwa juu ya meza, kando ya boksi ya rangi ya nyeupe.

Kifaa kipya cha usaidizi wa kuskia kilichowekwa kwenye meza kikiwa bado kwenye kifungashio kinachojumuisha kifaa na chaja yake. Kando yake, ni sanduku ambalo lilikua limefungwa ndani.

Chupa za dawa za kisasa moja ikiwa ndani ya box iliyo na maandishi na nyingine kwenye chupa ya plastiki iliyo na uwazi ambayo imefungwa kwa karatasi ya plastiki.

Chupa ya dawa ya kisasa ambayo iko ndani ya boski . Boksi lenyewe lina jina la dawa na pia imeandikwa matumizi yake pia inapicha ya mtoto akiwa ameshika dubu.

Daktari anampa mtoto chanjo kupitia mdomo. Mtoto ameshikiliwa na mama yake na tuna mama wengine wanaosubiri zamu yao. Pia tunaweza kuona maafisa wa usalama wakisimamia mchakato huo.

Muuguzi katika wodi yenye vitanda kadhaa vya matibabu na anafanyia kitanda moja kazi. Tuna mabango mwishoni mwa chumba yanayoonyesha maneno kusaidia huduma zetu za afya.

Mwalimu mwanamke ameinama mbele ya wanafunzi wadogo, wanne, na anaangalia kazi ambayo wanayofanya, ndani ya darasa lao, ambalo wamebandika picha tofauti, kwa ukuta.

Mtaalamu wa afya aliyevaa mavazi ya kujikinga ikiwa ni pamoja na glovu, anampima msichana mdogo ambaye ameketi chini na kufungua mdomo, anatumia usufi kupata mate ili kuweza kuipima.

Kliniki ambayo akina mama huleta watoto wao kwa uchunguzi. Tunaweza kuona mama wengine wakiwa wamekaa na wengine wamesimama na watoto wao. Mmoja wao amebeba mtoto kwa mgongo. Tunaona wanaume wawili wamesimama kando ya kina mama hao.

Daktari mwanaume mzungu aliyevalia miwani na barakoa akimdunga mvulana mweusi sindano. Kando yao kuna bango dogo linaloonyesha kwamba ni chanjo ya malaria.

Mama aliyevaa barakoa ambaye amemshikilia mtoto ambaye tunadhani ni mtoto mchanga. Amelazwa kwenye kitanda cha hospitali na anasaidiwa kukaa kwa starehe na muuguzi.

Watoto wanne wakiwa wameketi kwenye mkeka uliofumwa wakizunguka kitabu cha maandishi. Mmoja wao anaelekeza kwenye kitabu katika harakati za kujifunza na kufunza marafiki zake.

Mwanamke ambaye amevaa nguo nyeusi na nyeupe yenye mistari milia akimhudumia mtoto aliyelala kwenye kitanda cha mtoto. Kuna vitanda vingine vya watoto ndani ya kile kinachoonekana kuwa kitalu cha watoto.

Kituo cha kunawia mikono ambacho kina ndoo yenye bomba na beseni ndogo iliyowekwa kwenye stendi, ambayo hukuruhusu kuosha mikono kwa urahisi.

Maeneo yalitolewa kwa ajili ya kunawa mikono ili kudumisha afya ya umma na usafi. Zimetengenezwa kwa ndoo zilizo wazi na bomba kwenye stendi na ndoo za buluu chini ili kukusanya maji machafu.

Mguu uliovimba na kuchibuka, imevimba kutoka kwenye kifundo cha mguu hadi kwenye mguu wenyewe. Na ndani inaonekana ni kama damu imeganda.

Mikono nyeupe ambayo ina mishipa na iliyoharibika pia. Mkono wa kulia unakosa kidole cha shahada na ule wa kushoto unakosa kidole cha kati.

Katikati ya shamba, ambalo mahindi mengi yamelimwa. Ni warefu na wanakaa wenye afya, na wako karibu kuvunwa. Kwani tunaweza kuona mahindi iliyo tayari.

Shamba lenye mimea mbili, ikiwemo nyanya na vitunguu. Shamba limezungushiwa uzio wa mbao. Na huu upande mwingine tunaona uwanja ulio na miti mingi.